Kopo jeupe lenye dawa inayotumika kwa wanyama, lina ujazo wa lita moja na mchoro wa ng'ombe, kondoo pamoja na nguruwe.

Chupa ya dawa nyeupe, ambayo ina picha ya ng'ombe pamoja na kupe. Hutumika kwa ajili ya kutibu, na kutoa kupe kwenye ngozi ya mfugo huo.

Duka la Dawa la mifugo, likiwa na dawa kwenye kabati zilizopakiwa kwenye makopo pamoja na maboksi ili kuweza kutumika kutibu magonjwa ya wanyama.

Duka la dawa na vifaa vya ufugaji, likiwa na kabati lenye makopo ya virutubishi, vinavyotumika kwa ajili ya kukuzia wanyama.

Mfanyakazi katika kiwanda cha mbolea akionyesha ubora wa bidhaa zake, kwa kuchota kiasi kutoka kwenye mifuko ya plastiki na kuwaonyesha wageni.

Boksi la dawa linalokuwa na rangi nyeupe na nyekundu, lina mchoro wa mbwa na nembo inayoonyesha uzito wa miligramu mia thelathini na sita.

Chupa ya dawa ya wanyama ikiwa pembeni ya boksi lake, ambalo lina mchoro wa; ng'ombe, mbuzi, farasi, pamoja na wadudu mbalimbali.

Wafugaji katika eneo la zizi, wakikusanya mbolea wakiweka kwenye vifusi kwaajili ya kusambaza mashambani.

Chupa ya dawa yenye rangi isiyoruhusu mwanga kupita kirahisi pamoja na Mfuniko mweusi, ina picha ya ng’ombe kwa nje.

Wakulima wawili wakiwa ndani ya nyumba ya kilimo, wakikusanya na kuchambua mbolea, ambayo itatumika kwa ajili ya kulimia na kurutubisha mazao.

Boksi la dawa lenye dawa kwa ajili ya kuzuia pamoja na kutibu minyoo kwenye mifugo aina ya mbwa.

Watu wawili mdada mwenye gauni pamoja na mkaka aliyevaa tisheti na suruali wakiwa kwenye duka la pembejeo na vifaa vya kilimo, wakizungumza mawili matatu kuhusiana na mbolea iliyoko kando yao.

Dawa yenye virutubishi mbalimbali iliyopo kwenye kopo, ambayo hutumika kwa mmnyama mbwa ili aweze kuwa na afya ya viungo, kwaajili ya kumsaidia kucheza na kukimbia.

Boksi la dawa lililopakia dawa lenye rangi ya bluu pamoja na nyeupe, linalotumika kwaajili ya kutibu ng’ombe na wanyama wengineo wenye ugonjwa wa maumivu.

Dawa ya maji iliyotengenezwa kwa mkusanyiko wa madini mbalimbali, inayotumika kwaajili ya kutibu ugonjwa wa kuharisha kwa wanyama wa kufungwa kama paka pamoja na mbwa .

Mtoa huduma wa duka la kilimo pamoja na mifugo, akipanga dawa mbalimbali kwenye makabati. Dawa hizi hutumika kukinga pamoja na kutibu, magonjwa ya mifugo pamoja na mimea mbalimbali.

Boksi la dawa linalotumika kwa ajili ya kuhifadhi vidonge, vinavyoweza kuua minyoo ndani ya mifugo, kama vile mbwa pamoja na paka.

Boksi kubwa la dawa, lililobeba lita tano za dawa itumikanayo kumkinga na kumtibu mnyama aina ya ng'ombe, dhidi ya parasaiti mbalimbali, kama minyoo pamoja na chawa.

Dawa ya maji inayotumika kuchanganya kwenye maji ya kuoshea ng'pmbe, ili kuweza kuzuia na kuuwa wadudu wanaowashambulia ng'ombe, mbuzi pamoja na kondoo.

Duka la dawa la mifugo lenye tiba mbalimbali ili kuweza kutibu na kuzuia magonjwa kwa wanyama kama ng'ombe, kuku ,kondoo pamoja na mbuzi.

Dawa itumikayo kwa ajili ya kulinda, kukinga na kuwatibu wanyama aina ya ng'ombe, kondoo, mbuzi na mbwa dhidi ya wadudu mbalimbali wanaoshambulia ngozi yao.

Dawa aina ya "Flumethrin", inayotumiwa kutibu pamoja na kukinga wanyama aina ya: ng’ombe, ngamia, kondoo, pamoja na mbuzi; kwa magonjwa mbalimbali.

Bango linaloonyesha uwepo wa duka la vifaa na dawa za mifugo pamoja na kilimo. Eneo hili hutumika kuuza pembejeo za wakulima.

Eneo dogo kwenye chumba cha duka la dawa za mifugo pamoja na mimea, likiwa na kabati lililobebea vifaa hivi kwa ajili ya kuzuia na kutibu magonjwa ya mimea pamoja na mifugo mbalimbali.

Duka la mbegu mbalimbali, ambalo hutumika kwa ajili ya kilimo cha mboga, nafaka, pamoja na mazao mbalimbali, likiwa na muuzaji aliyevalia miwani, akiwa anatabasamu kuridhika na kazi yake.

Dawa ikiwa ndani ya kopo la lita moja, ambayo hutumika kwa ajili ya kuwakinga na kuwatibu wanyama kama; nguruwe, ng’ombe pamoja na kuku dhidi ya wadudu mbalimbali.

Dawa ambayo hutumika kwa ajili ya kuwasafishia wanyama, kama ng'ombe, kondoo pamoja na mbuzi ili iwalinde ngozi zao, na wadudu pamoja na magonjwa mbalimali. dawa hii inabidi iwekwe mbali na watoto.

Dawa inayotumika kutibu na kukinga kuku kutokana na magonjwa ya Protozoa, aina ya 'kokidosis' dawa hii haipaswi kuwekwa karibu na watoto maana inaweza ikawadhuru.

Shamba la ndizi, likiwa na migomba inayoshikiliwa na fito mbalimbali, ili kuruhusu migomba hiyo isimame wima.

Zoezi la uvunaji likiwa linaendeshwa na wakulima wawili wanaobebelea zao hilo kwenye trei, na kuliweka kando ya shamba kwa ajili ya kulipeleka sokoni.

Zoezi la uvunaji likiendelea kwenye shamba la nanasi, huku nyuma kukiwa na miti imesimama, mirefu pamoja na vichaka mbalimbali.

Wakulima wa zao la chai, wakivuna zao hilo katikati ya shamba, wakiwa wamebeba vikapu migongoni mwao kwa ajili ya kuweka majani ili yaende kiwandani.

Mkulima mwanamke akiwa shambani mwake, anavuna viazi mbatata. Vingine vikiwa vimeshachomoza vipo juu ya ardhi, na vingine bado havijavunwa.

Wakulima wa nyanya wakiwa wanakusanya zao hilo kwenye matrei, katika zoezi la uvunaji shambani.

Mkulima wa mapapai yanayo tumia mbegu ya kisasa akiwa anakagua mti wa mpapai ambao ni mfupi lakini tayari umesha zaa matunda.

Wakulima wawili wa mahindi mmoja ni wakike mwingine wakiume wakiwa wanavuna zao hilo, na kuvunja mimea hiyo na kutoa zao kwa ajili ya biashara pamoja na chakula.

Zoezi la uvunaji wa zao la karoti likiendelea katika bustani iliyopandwa kwa mistari, huku baadhi ya mavuno yakiwekwa kwenye toroli.

Shamba la vitunguu likiwa linavunwa na baadhi ya vitunguu vikiwa vimewekwa juu ya udongo, ili viweze kukauka kwa ajili ya kwenda sokoni pamoja na kutumika kama chakula.

Mkulima wa kabichi, akiwa ameegemea mkusanyiko wa zao hilo, huku akionesha ufahari na furaha wa mavuno aliyopata katika huo msimu.

Shamba la zao la nyanya, likiwa na matunda hayo yaliyoiva na mengine yakiwa bado hayajakomaa, likiwa limehudumiwa vizuri sana kwa kupaliliwa.

Mrija wa umwagiliaji ukiwa umepita katikati ya zao la vitunguu, linasaidia sana kwenye kulinda kiwango cha maji ili kutunza gharama.

Mkulima wa pilipili akiwa amebeba toroli lililojaa zao hilo, akiwa na furaha, pamoja na shauku ya kumwonyesha mteja wake ubora wa mavuno aliyoyapata.

Mkulima wa zao la mahindi akiwa amesimama kandokando ya shamba lake, huku akionyesha kwa fahari ubora wa kile alichokipata.

Mkulima wa nyanya ambaye ni mwanamke akiwa amevalia tisheti nyekundu, pamoja na taiti nyeusi, akishikilia nyanya zake kwa fahari, kuonyesha ubora wa mavuno yake.

Wakulima mbalimbali wa viazi, wa kike kwa wa kiume, wakiwa wanaendelea na zoezi la uvunaji wa zao hilo, huku wakichimba kuvitoa ardhini na kuviweka nje vikauke.

Shamba kubwa la zao la Viazi, likiwa limevunwa sehemu na viazi hivyo vikiwa juu ya udongo ili kukaushwa, kwa ajili ya kupelekwa sokoni au kutumika kama chakula.

Wakulima wakiwa wanaendelea na zoezi la uvunaji wa tunda aina ya nanasi, huku trekta ikiwa imepaki nyuma yao, kwa ajili ya kusomba zao hilo.

Mkulima wa viazi mwanaume, akiwa amechuchumaa kati kati ya shamba lake akionesha mavuno ya viazi, huku akiwa na tabasamu na fahari usoni mwake.

Wakulima wa viazi vitamu wakiwa wanavuna zao hilo, huku wameinama na kulikusanya zao katika ndoo pamoja na matrei mbalimbali.

Mkulima wa mapapai akiwa amechuchumaa pembeni ya mazao yake ambayo yana miche ya kisasa, akitabasamu kwa fahari kuonyesha ubora wa zao lake.

Wakulima wawili wakiume wakiwa wamesimama wakishirikiana kuvuna matunda kutoka kwenye zao la biashara.

Mkulima wa zao la mapapai akiwa kwenye shamba lake lililopandwa kwa kufuata utaratibu wa nafasi, akivuna mapapai yaliyoiva na kuacha yale ambayo bado hayajakomaa.

Wakulima watatu wakiwa wanavuna zao la mahindi, wanalipakia katika gunia la plastiki kwa ajili ya chakula, pamoja na biashara huko sokoni.

Kilimo cha nyanya kwenye mifuko ya plastiki, kikiwa kimepangiliwa vizuri na nyanya zikiwa zimekomaa baadhi kwa ajili ya chakula na biashara.

Mkulima akiwa anaonyesha kuridhika na mavuno ya pilipili hoho, ambazo amekuwa analima shambani kwake, amepakia mavuno hayo katika mifuko ya plastiki, ambayo imejaa mpaka juu, inaonyesha huu msimu ulikuwa ni mzuri kwake.

Eneo la shambani baada ya kuvunwa kwa zao aina la karoti, zikiwa zimesambazwa juani ili kuziruhusu kwanza ziweze kukauka.

Wakulima wa zao la ndizi, wakipakia zao hilo kwenye gari kwa ajili ya kwenda sokoni, pia liende likatumike kwa chakula pamoja na biashara.

Zao la nyanya, lililolimwa katika mfumo wa wima, na mirija ya umwagiliaji, ikiwa inapita kwenye mashina ya mmea huu, ikimwagilia kwa matone, ili kuokoa kiwango cha maji kinachotumika.

Mkulima wa nyanya akikagua zao lake ambalo limelimwa kwa wima kwa likiwa na mfumo wa umwagiliaji wa mirija, unaosaidia kumwagilia kwa matone, ili kuokoa kiwango cha maji kinachotumika.

Mkulima wa nyanya akikagua zao lake lililolimwa wima, likiwa limepandwa katika mifuko ya plastiki, ili kuweza kuzuia wadudu wasishambulie mmea huu.

Wakulima wa tunda aina ya embe wakiwa wameshikilia mazao yao, wakiwa wanayakagua lakini wakionyesha kutokuridhika na mavuno yao ya tunda hilo.

Mkulima wa mahindi akikagua mahindi yake aliyoyatandaza kwaajili ya kuyakausha ili aweze kwenda kuyasaga na kuyakoboa ili apate unga wa chakula pamoja na biashara.

Shamba linalotumia mirija kwa ajili ya umwagiliaji wa matone ili kuokoa kiwango cha maji katika mashamba yaliyo eneo kavu zaidi.

Wakulima wakivuna shamba lao, lililokuwa limepandwa viazi vitamu, pamoja na viazi mviringo. Shamba la pili likiwa lina migomba, na mazao mengine.

Mkulima akiwa anakausha mpunga katika eneo la wazi, amebeba gunia la zao hilo akitembea juu ya mikeka ambayo imetandaza mpunga huo.

Mkulima wa ndizi akiwa kwenye shamba lake lenye migomba iliyopandwa kwa usawa wa umbaliumbali, ili kuruhusu migomba hiyo iweze kumea ndizi nzuri, akionyesha furaha kwa jinsi vile zao lake lilivomea vizuri.

Wakulima watatu, wakiwa katika zoezi la uvunaji pamoja na uchambuzi, wa zao la viazi vitamu, wakitenga na kuosha viazi hivyo, kwa ajili ya biashara na chakula.

Wakulima wawili wakiwa wanaendelea na zoezi la uvunaji wa viazi vitamu, ambavyo vimepekiwa kwenye matrei mbalimbali yenye rangi ya kijani, bluu pamoja na nyekundu katika shamba lao.

Wakulima mabalimbali wakiwa wanavuna shamba lao la mahindi, wamekata baadhi ya mimea na kuiweka chini wakiwa wanatenganisha mahindi pamoja na shina lake, ili waweze kutumia kama chakula pia kwa ajili ya biashara.

Wakulima mbalimmbali wa kike kwa wa kiume, wakiwa katika zoezi la uvunaji wa mahindi, yanayotumika kwa ajjili ya chakula pamoja na biashara.

Uvunaji ukiendelea kwenye shamba la nyanya, wakiwa na matrei pembezoni mwa barabara yakiwa yamepakia zao hilo lililokua limeshaiva.

Shamba la nyanya lililo ndani ya nyumba, linalotumia mfumo wa udhibiti wa: maji, unyevu, hewa pamoja na jua; ili kupata zao lillokuwa bora.

Shamba kubwa la miti ya mipapai iliyolimwa kisasa, ambayo huweza kuzalisha mapapai mapema ikiwa bado ina kimo kifupi katika eneo lenye manyasi mengi.

Wakulima wakiwa wanavuna tunda aina ya parachichi lililolimwa kwa mfumo wa kisasa, wakiyapangalia matunda hayo kwenye matrei yenye rangi za bluu, kwa ajili ya kusafirisha kwenda kwa wanunuaji ndani na nje ya nchi.

Mkulima wa maembe akimhoji mtoa huduma kutoka shirika lisilo la kiserikali, kuhusiana na taarifa alizopokea kuhusu kilimo cha maembe.

Mkulima wa nyanya akiwa anavuna zao hilo kwa kutumia trei, akichagua nyanya zilizoiva na kuacha zile ambazo bado hazijaiva wala kukomaa.

Mfumo wa kisasa wa umwagiliaji, unaotumika kumwaga maji kwa kwa matone, ukiwa unasambaza maji kwenye kilimo cha mbegu.

Kilimo cha mbegu kikiwa ndani ya nyumba, huku mimea hiyo ikiwa kwenye makopo meusi karibu na dirisha, ili kuruhusu mwanga urutubishe mimea hiyo.

Shamba la kisasa la mipapai lililopandwa kwa hatua zilizopimwa, mipapa hii hutoa matunda hata bado ikiwa na kimo kifupi.

Zao la mapapai la kisasa ambalo huchepua hata mmea wa papai ukiwa bado ni mfupi limepandwa katika muundo ambao unaruhusu papai kumea vizuri.

Wakulima mbalimbali wakiume na wakike wa zao la parachichi wakiwa wanaendelea na zoezi la uvunaji, huku wakikusanya matunda hayo kwenye matrei.

Shamba kubwa lililokuwa likitumika kwa ajili ya kilimo cha viazi likiwa linavunwa zao hilo, baadhi ya viazi vikiwa vimetandazwa nje ili vikauke kwa ajili ya kupelekwa sokoni na majumbani.

Kilimo kinachotumia mirija ya maji ili kumwagilia kwa matone, kinasaidia kuokoa kiwango cha maji kitumikacho, hasa katika mashamba yaliyo kwenye mazingira makavu.

Mfumo wa kisasa wa umwagiliaji unaotumia mirija, idondoshayo matonematone ili kuokoa kiwango cha maji katika maeneo yenye ukame.

Nyumba kubwa ya kilimo ikiwa na paa la duara, iliyolimwa mbogamboga mbalimbali zailizodhibitiwa kaika hali ya unyevu, joto, pamoja na mwanga ili kuwezesha kupata mboga zenye ubora.

Mkulima wa matikiti akiwa amebeba tikiti moja kwenye bega ka kushoto kuashiria furaha aliyonayo baada ya kukusanya mavuno mengi na mazuri.

Mkulima wa matikiti, akiwa shambani amekata tikiti moja, kuonyesha ubora wa zao lake, katika mavuno aliyoyapata humo bustanini.

Mkulima akitandaza mirija ya umwagiliaji itumiayo matone ili kuokoa kiwango cha maji kinachomwagilia mboga zake.

Shamba lenye mimea iliyopandwa kwa matuta, kikiwa na umwagiliaji wa matonematone kwa mirija ili kuokoa kiwango cha maji kinachotumika katika eneo kavu.

Mkulima anayelima katika bati la majengo marefu akihudumia mazao yake hayo ya chakula yaliyotandikwa katika maboksi, yakitumia udongo mdogo na unyevu wa kutosha.

Mashine iliyofungwa nyuma ya trekta inayosaidia kupindua na kulima udongo wakati wa maandalizi ya shamba na kipindi cha kupalilia.

Kifaa aina ya tila kinachofungwa nyuma ya trekta, kikiwa kinatumika kulima na kuandaa shamba kwaajili ya upandaji wa msimu unaofuata.

Kilimo cha kisasa cha matunda ya ndani katika mazingira yaliyodhibitiwa ikiwa na mashine yenye neno, "BERRY" inayotumika kwaajili ya kuvuna.

Kilimo cha kisasa cha hydroponi kinachotumia maji na virutubishi badala ya udongo kudhibiti kiwango cha unyevu, hewa pamoja na joto ilikupata zao lililo bora.

Mkulima akiwa anaendesha trekta lililofungwa kifaa aina ya jembe, kinachosaidia kukwatua na kupindua udongo ili kuweza kuandaa shamba kwa ajili ya kulipanda.

Nyumba kubwa ya kilimo ikiwa na mfumo wa kisasa wa umwagiliaji, unaotumia mabomba yanayonyunyuza maji au dawa kutoka juu.

Kifaa aina ya tila kinachotumia mota pamoja na mafuta kama chanzo cha nishati, kikitumika shambani kupindua udongo ili kuandaa shamba.

Mashine ya kilimo, inayotumia mota pamoja na mafuta, kama chanzo cha nishati, ikipindua udongo kwa ajili ya kuandaa shamba.

Kifaa aina ya tila kinachotumia mota pamoja na mafuta kama chanzo cha nishati, kikipindua udongo kwa ajili ya kuandaa shamba, ili zoezi la upandaji lianze.

Kilimo cha kisasa cha ndani ya nyumba, ambacho kinatumia maji na virutubishi badala ya udongo, ili kuweza kupata zao lililo bora.

Nyumba kubwa ya kilimo yenye mimea inayoota vizuri, ikiwa na mashine ya kisasa inayomwagilia na kumwaga dawa kutoka juu.

Kifaa aina ya tila kinachotumia mota pamoja na mafuta kama chanzo cha nishati, ikiwa inapindua udongo kwa ajili ya maandalizi ya shamba.

Gari aina ya trekta, likiwa limefunga kifaa kwa nyuma, kwa ajili ya kulimia shambani ikiwa na rangi ya kijani magurudumu makubwa manne.

Kilimo cha kisasa cha haidroponi kinachotumia maji pamoja na virutubishi kikiwa kinathibiti kiwango cha unyevu, joto na maji ili kusaidia mmea ukue katika ubora sahihi.

Nyumba ya kilimo ambayo imedhibitiwa kwa kiwango cha mwanga, joto, unyevu, pamoja na maji, ili kuweza kupata kitu bora, sahihi kwa ajili ya zao hilo.

Mimea ikiwa imeoteshwa, ndani pakiwa na mwanga unaomulika vizuri katika mazingira yaliyodhibitiwa kiwango cha maji, hewa, unyevu na joto ili kupata matokeo mazuri.

Kilimo cha kisasa cha haidroponi kinachotumia maji na virutubisho, badala ya udongo, huweka mimea katika mazingira yaliyodhibitiwa, ili kupata mazao yaliyobora.

Kifaa cha kulimia aina ya tila, chenye Mota inayoruhusu kupindua udongo ili kuandaa shamba kwaajili ya kupanda mbegu na mimea mbalimbali kutumika katika mashamba madogo pamoja na bustani.

Kilimo cha ndani cha mbogamboga ambacho hutumia maji yenye virutubishi badala ya udongo. Mfumo huu unadhibiti kiwango cha maji, hewa pamoja na unyevu ili kupata mboga zenye afya pamoja na ubora.

Nyumba ya kilimo inayotumia mfumo wa kisasa wa kupanda mimea, katika mazingira yaliyozibitiwa kwa hewa joto mwanga pamoja na unyevu.

Kifaa aina ya Tila, kinachotumia mota pamoja na mafuta aina ya petrol, kitumikacho shambani kwa ajili ya kupindua udongo ili kuandaa shamba, kwa ajili ya upandaji pamoja na uvunaji.

Kilimo cha ndani ambacho hakitumii udongo, bali maji na virutubisho mbalimbali. Ikiwa katika mazingira yaliyothibitiwa, kwa maana ya hewa unyevu, joto pamoja na mwanga, ili kupata zao lililo Bora.

Kifaa aina ya tila kinachofungwa nyuma ya trekta, kwa ajili ya kuokota nyasi, magugu kinachotumika katika uvunaji au uandaaji wa shamba.

Kilimo cha kisasa, kinachotumia maji pamoja na virutubishi, ili kuweza kukuza mimea, kikiwa kwenye vitanda ambavyo vimedhibitiwa kiwango cha maji, joto, pamoja na unyevu, kwa ajili ya zao lililo bora.

Mfumo wa kisasa wa kilimo cha ndani, ambao hutumia maji na virutubishi, ili kuweza kurutubisha mimea yake, bila kutumia udongo.

Hichi ni kilimo cha wima kinacholimwa ndani kilimo hichi hakitumii udongo, kilimo hiki kinasaidia matumizi ya maji yawe machache na kinafaa maeneo ambayo hayana udongo wa kutosha.

Chombo cha kilimo ambacho hufungwa nyuma ya trekta kwa ajili ya kulimia, kwa ajili ya kuvunja kifusi cha udongo, kwa ajili ya kupalilia pia hutumika kwa ajili ya maandalizi ya shamba.

Kifaa aina ya tila, kinachotumia mota pamoja na nishati ya mafuta, ili kuweza kupindua udongo kwenye maandalizi ya shamba, pamoja na upaliliaji wa shamba.

Kifaa aina ya tila kikiwa kimefungwa nyuma ya trekta, lenye magurudumu mawili makubwa, na mawili madogo, kikiwa kinatumika kwa ajili ya kilimo, kupinduwa udongo ili upandaji uanze.

Mashine aina ya tila ambayo inatumika katika kilimo kuweza kuandaa shamba, kuvunjavunja udongo na kuulainisha ili mkulima aweze kupanda mbegu na mimea katika shamba lake.

Bwawa kubwa la samaki lenye maji yaliyotulia, lililogawiwa kwenye vyumba mbalimbali, likiwa limezungukwa na miti mirefu ya uoto wa asili.

Bwawa la samaki lenye umbo la dura likiwa na mimea juu yake, ambayo inasaidia kurutubisha samaki hao.

Kilimo cha ufugaji wa samaki, kikiwa kwenye bwawa ambalo limetandikwa turubai jeusi pembeni kuna daraja la mbao kwa ajili ya kupita.

Tenki kubwa la kioo, linalotumika kwa ajili ya kufugia samaki, likiwa na samaki wa urembo, wanaomulikwa na taa nzuri ili kuvutia mandhari.

Samaki mzuri mwembamba, mpana, mwekundu, ambaye hutumika kama urembo, akisogelea na kuogelea katika sehemu yanye chakula, katika tenki la kufugia samaki.

Sanduku kubwa la samaki lenye majani, mawe madogomadogo na samaki wa urembo likimulikwa mwanga, ili kuonesha uzuri wa samaki hao.

Tenki la kufugia samaki, lenye samaki wadogo, wazuri wenye rangi moja, likiwa na mimea bandia pamoja, na mwanga na maji ili kuweza kuruhusu samaki waweze kuishi kwa raha.

Bwawa la samaki lililotengenezwa kwa zege likiwa na ufugaji wa kambare ambao ni wengi, wanaogelea wakiwa na matamvua midomoni mwao.

Sanduku la kioo lenye rangi ya bluu, likiwa limejaa maji na mchanga kwa chini, linalotumika kufugia samaki na kumulikwa na mwanga ili kuleta mvuto.

Duka la nafaka likiwa limepanga nafaka hizo nje katika mifuko ya plastiki pamoja na ndoo, lina mihogo, mtama pamoja na njugu.

Eneo la wazi la soko, likiwa limepangwa bidhaa za nafaka mbalimbali hususani maharage, yaliyopakiwa kwenye vikapu pamoja na visado .

Eneo la misitu likiwa na miti mirefu ya uoto wa asili, vichaka pamoja na majani, lina mto unaopita chini huku daraja la mbao likikatiza juu kwaajili ya wapita njia.

Eneo la msitu likiwa na miti mirefu, vichaka na majani ya uoto wa asili utokanao na mvua za misimu mbalimbali, una uchochoro unaopita katikati.

Mandhari ya pori la msitu wa mvua, likiwa na mwanaume ambaye yupo ndani ya pango, huku kichwa na mkono wake ukitoka kuashiria salamu.

Wakulima mbali mbali, pamoja na kutoa elimu wao, wakikagua miche ya miti pamoja na kupata elimu jinsi ya kuipanda.

Mkulima wa miti akiwa kwenye bustani ya miche akishikilia mche mmoja, nakuuonyesha katika sehemu ya kutoa elimu.

Eneo la msitu lenye miti mirefu ya uoto wa asili, lina mto mdogo unaopita katikati, na daraja linaloruhusu wavukaji kuweza kusafiri.

Mkulima wa miti mwanaume, akiwa anamwagilia miche ya mimea hiyo kwa kutumia Dumu linalo mwaga Maji.

Mandhali nzuri ya maporomoko ya maji, yakiwa yanapita katikati ya uoto wa asili pembezoni mwa mawe na miti mbalimbali.

Bwawa la maji lililozungukwa na miti mbalimbali, likiwa na utulivu na kuakisi mwanga wa jua na mawingu kutoka angani.

Uchochoro mdogo, ulio pembezoni mwa mlima unaotumika na wananchi mbalimbali kama njia ya usafiri, ya kutembelea, unaoruhusu watu kupita milimani katika uoto wa asili.

Kilimo cha haidroponi kinachotumia maji pamoja na virutubishi badala ya udongo, kikiwa kinasaidia mimea kukua katika mazingira yaliyodhibitiwa ili kupata ubora.

Nyumba kubwa ya kilimo, inayotumika kulimia kwa mfumo wa mirija ili kuweza kudhibiti kiasi cha mwanga, joto, unyevu pamoja na jua ili kupata zao lililo bora.

Kilimo cha kisasa kitumiacho maji, pamoja na virutubishi, badala ya kutumia udongo, kikiwa katika mazingira yaliyodhibitiwa kiwango cha hewa, unyevu, na joto, ili kupata zao lililo bora,

Kilimo cha kisasa cha haidroponi, kinachotumia maji na virutubishi, kwa ajili ya kulima mazao katika mazingira yaliyodhibitiwa bila kutumia udongo.

Kilimo cha kisasa kinachotumia maji na virutubishi badala ya udongo, kikiwa kwenye mabomba meupe ili kusaidia kupata mazao yaliyo bora.

Kilimo cha mabomba ambacho kinachoruhusu mimea iweze kukuwa katika hali iliyodhibitiwa kwa mwanga, maji, unyevu pamoja na joto ili kupata zao lililobora.

Mfumo wa kilimo wa kisasa unaotumia maji na virutubishi kwenye mabomba, badala ya udongo unadhibiti kiwango cha maji, hewa na joto ili kupata zao lililo bora.

Kilimo cha kisasa cha hydroponi, kinachotumia mabomba maji na virutubishi badala ya udongo, kikiwa ndani ya nyumba ya kilimo.

Kilimo cha kisasa cha haidroponi kinachotumia maji na virutubishi badala ya udongo kikiwa kimepandwa mboga zilizodhibitiwa mazingira ili kupata ubora.

Kilimo cha haidroponi kinachotumia maji pamoja na virutubishi, kikiwa kimedhibiti mazingira ambayo mmea hukua, ili kusaidia kupata ubora.

Kilimo cha haidroponi kinachotumia mabomba, maji pamoja na virutubishi badala ya udongo, husaidia mmea uweze kukua kwa ubora.

Kilimo cha kisasa cha hydroponi kinachotomia maji na virutubishi, kinasaidia kuleta kiwango kizuri cha mazao kwa kudhibiti kiwango cha maji ,mwanga pamoja na joto.

Kilimo cha kutumia mabomba, ambacho hakitumii udongo, bali kinatumia maji pamoja na virutubisho ili kukuza mimea katika mazingira yaliyothibitiwa.

Kilimo kinachotumia maji na virutubishi badala ya udongo, kinasaidia mimea kukua katika mazingira yasiyo na udongo wa kutosha, yakiwa yamedhibitiwa ili kuleta ubora.

Kilimo cha kutumia maji pamoja na virutubisho badala ya udongo kwenye maeneo yenye uhaba wa udongo, kinasaidia mmea uweze kukuwa katika mazingira yaliyodhibitiwa.

kilimo cha mabomba ambapo zao hupandwa na kudhibitiwa kiwango cha maji, unyevu, joto pamoja na mwanga kikirutubishwa na maji pamoja na virutubishi mbalimbali ili kupata zao lililo bora.

Kilimo cha ndoo ambamo zao hukuzwa kwa kutumia maji na virutubisho, kilimo hichi hufaa kwa maeneo yasiyo na udongo wa kutosha.

Kilimo cha kisasa cha haidroponi, kinachotumia maji pamoja na virutubishi badala ya udongo, kikiwa kimedhibiti mazingira ili kusaidia mmea ukue kwa ubora.

Mkulima wa kike akihudumia zao lake lililopandwa kwenye mfumo wa maji na virutubisho badala ya udongo, katika eneo ambalo limedhibitiwa kiwango cha maji, unyevu, joto pamoja na mwanga ili kupata zao lenye ubora.

Kilimo cha kisasa cha mabomba kinachoruhusu ulimaji kwa kutumia maji na virutubishi bila ya kutumia udongo likizibiti hali ya unyevu, joto, hewa pamoja na mwanga.

Nyumba kubwa ya kilimo, ikiwa inatumika kuzalisha mazao yaliyolimwa wima, katika mazingira yaliyodhibitiwa hewa, joto, maji, pamoja na unyevu ili kupata matunda yaliyo bora.

Nyumba ya mimea, ambayo hutumika kwa ajili ya kilimo cha mbogamboga. Nyumba hii inadhibiti kiwango cha maji, kiwango cha hewa, kiwango cha joto, na kiwango cha unyevu, ili kuweza kusaidia mimea iweze kukua katika hali sahihi.

Kilimo cha kisasa cha mabomba kinachotumia maji na virutubishi ili kukuza mimea, kilimo hichi hakitumii udongo na hulimwa ndani ilikuwezesha mmea kukua katika mazingira yaliyodhibitiwa.

Kilimo cha mipira ambacho kinatumia maji na virutubishi badala ya udongo, kinachotumika maeneo yasiyo na udongo wa kutosha, kinasaidia mimea iweze kukua kwa ubora sana.

Kilimo cha mbogamboga katika mfumo wa wima, ambacho hakitumii udongo bali maji na virutubishi mbalimbali ili kuweza kudhibiti ubora wa mboga hizo.

Kilimo cha kisasa cha mabomba ambacho hutumia maji na virutubisho badala ya udongo, katika maeneo ambayo udongo haupatikani kirahisi yanatumia udhibiti wa maji pamoja na hewa ili kupata zao bora.

Kilimo cha mirija, kinachotumia maji na virutubisho badala ya udongo. Kinasaidia kupanda mimea katika maeneo yasiyo na udongo wa kutosha na kurutubisha mimea katika viwango vilivyodhibitiwa ili kupata mimea bora.

Kilimo cha mimea cha mirija kinachosaidia kutumia udongo mchache pamoja na maji na virutubisho. Mimea ilikmwa katiika viwango vilivyodhibitiwa ili kupata ubora.

Nyumba ndogo ya kilimo inayotumia mabomba kupanda mboga katika hali iliyodhibitiwa kwa maana ya: hewa, joto, unyevu pamoja na mwanga, ili kupata mboga zenye ubora na afya njema.

Kilimo cha ndoo, ambacho hutumia maji na virutubishi, kwa ajili ya kukuza mbogamboga badala ya udongo, kwa maeneo ya mijini yasiyo na ardhi ya kutosha.

Shamba kubwa la chai likiwa na miti pembezoni mwake pamoja na uchochoro ukipita katikati ya shamba hilo, ilikuweza kuruhusu mazoezi ya uvunaji pamoja na utunzaji wa shamba.

Kiwanda kikubwa kinachofuga na kuzalisha kuku wa nyama wa kisasa, kikiwa na taa zinazomulika eneo lote ili kusaidia kuleta joto kwa wanyama hao.

Wafanyakazi wa kiwandani, wakiwa wanaendelea na zoezi la kusindika nyanya na kuzipakia katika kontena mbalimbali, ili ziweze kuuzwa kwa wateja.

Chumba kikubwa kinachotumika kama banda la kuku, kikiwa na mifugo aina ya kuku ambao ni wadogo yani vifaranga wakinywa na kula maji kutoka kwenye vyombo mbalimbali.

Ufugaji wa kuku wa biashara ukiwa na ndege hao weupe katika banda kubwa wakiwa wanalishwa pamoja na kunywa maji.

Shamba kubwa linalotumika kwa ajili ya kilimo cha nyanya, likiwa na baadhi ya nyanya, zilizo iva na nyingine bado hazija komaa zikiwa zimepandwa katika matuta marefu yaliyofunikwa na manyasi makavu.

Shamba kubwa la kabichi, likiwa na mmea huo umepandwa katika mistari iliyonyooka, tayari kwa ajili ya uvunaji ili liende sokoni.

Shamba kubwa la nanasi ambalo linafanana na katani, likiwa limesambaa vizuri katika madhari ambayo inakutana na anga pamoja na mawingu.

Ng'ombe mahususi kwa ajili ya kuzalisha maziwa, wakiwa wanakula chakula katika kiwanda cha kuzalisha maziwa kutokana na mifugo hiyo.

Kifaa cha kulimia kikiwa kimefungwa nyuma ya trekta, kikisaidia kupindua udongo kwa ajili ya maandalizi ya shamba, ili upandaji uweze kuanza.

Nyumba kubwa ya kilimo yenye paa la duara ikiwa na mbogamboga zilizolimwa katika hali ya kudhibitiwa, uwezo wa maji, unyevu pamoja na joto ili kupata zao lililo bora.

Kiwanda kikubwa cha maziwa ambacho hutumika kufugia ng'ombe wenye rangi nyeupe na nyeusi katika mazingira yaliyodhibitiwa, ili kupata maziwa yenye ubora na katika ujazo sahihi.

Kilimo cha kabichi kilicholimwa kwa mistari, ambayo imekua kwenye matuta, inasaidia katika uvunaji wakulima wapate njia za kupita.

Nyumba ya kilimo kubwa, ikiwa inatumika kwa ajili kulima mazao yaliyodhibitiwa kiwango cha maji, unyevu, joto na mwanga. Ili kupata mazao yaliyo bora.

Nyumba ya kilimo ikiwa na mazao yaliyopangiliwa katika mistari mirefu, husaidia kudhibiti kiwango cha maji, hewa, unyevu pamoja na joto ili kupata mazao yaliyo bora.

Shamba kubwa la kabichi. Shamba hili limelimwa kwa matuta yaliyopangwa kwa mistari mirefu, Shamba hili, limepakana na mistimu ya umeme.

Wavunaji wakiwa shambani wakiwa wanavuna mimea mbalimbali. Wavunaji hawa wamevaa nguo sahihi kwa ajili ya shughuli ya uvunaji, wamevaa glavu pia wamevaa mabuti. Wavunaji hawa ni wanawake.

Nyumba ya kilimo iliyo funikwa ,ili kuweza kudhibiti kiwango cha maji unyevu joto hewa na mwanga kusudi kusaidia mimea hii iweze kukua katika ubora sahihi.

Chumba kikubwa chenye wafanyakazi mbalimbali waliovaa nguo na viremba wakipakia mbogamboga kwa ajili ya chakula na biashara.

Shamba kubwa la ng'ombe lenye ng'ombe wengi wenye rangi nyeupe na nyeusi. Ng'ombe hawa ni wazuri sana katika kuzalisha maziwa wanafugwa katika mazingira yaliyo dhibitiwa ilikuwa na kiwango kikubwa na kizuri cha maziwa.

Kilimo cha uyoga ndani ya nyumba ya kulimia, kikiwa kinatunzwa katika mazingira yaliyodhibitiwa kwa maji, unyevu, joto, pamoja na hewa, ili kupata matokeo sahihi.

Wavunaji wawili wa kike, wakiwa wamebeba vikapu migongoni mwao, wakiendelea na shughuli ya kuvuna chai shambani.

Wakulima mbalimbali, wakiwa wanahudumia shamba lenye matuta mazuri ya mbogamboga, wakiwa wanafanya kazi hio pembeni ya mnara mrefu wa simu.

Kilimo cha kisasa cha umwagiliaji, kinachotumia mirija, ili kusambaza maji kudondosha matonye kwenye shina, ili kusaidia kuokoa maji katika maeneo yenye uhaba wa maji.

Mfumo wa kisasa wa umwagiliaji, unaotumia mirija na matone, kwenye shina la zao, ili kuokoa kiwango cha maji kinachotumika.

Mfumo wa kisasa wa umwagjliaji, utumiao mirija ukiwa umetandazwa katika shamba, huwa unasaidia katika kumwaga kiwango kidogo cha maji ili kuokoa gharama.

Mfumo wa umwagiliaji wa kisasa unaotumia mirija na mabomba, ukisambaza maji kwenye shamba la matuta kwa kutumia matone kwenye shina la mazao hayo ili kuokoa kiwango cha maji.

Kilimo cha kisasa kinacho tumia milija kwaajili ya umwagiliaji, husaidia maji yasambazwe kwa matone ili kuokoa gharama za umwagiliaji.

Shamba kubwa lenye mfumo wa umwagiliaji wa mabomba, unaoruhusu maji kupita katikati ya matuta, ili kuweza kumwagilia shamba.

Mfumo wa umwagiliaji unaotumia mirija pamoja na mabomba, inayopita katikati ya matuta ili kuweza kumwagilia mazao yaliyo juu ya matuta hayo.

Nyumba ya kilimo kubwa ikiwa na mazao yaliyopandwa kwa urefu na umwagiliaji wa mirija unaosaidia kumwagilia kwa matone ili kuokoa kiwango cha maji.

Mfumo wa mirija wa umwagiliaji, unaotumia matone, ili kuokoa kiwango cha maji kinachotumika. Mfumo huu hutumika katika maeneo, yaliyo na uhaba wa maji.

Bomba la maji likiwa limeunganishwa na kifaa cha kunyunyiza, umwagiliaji katika shamba, ili kuweza kufika eneo kubwa bila usimamizi wa mtu yeyote. Na huu umwagiliaji unaokoa sana muda.

Shamba kubwa likiwa linamwagiliwa kwa mfumo wa mabomba, ambayo yametobolewa upande wa kulia na kushoto, yakirusha mirija ya maji katika mazao, ili mazao hayo yasiweze kukauka.

Mfumo wa kisasa wa umwagiliaji wa kunyunyuza maji kwa kutumia vifaa, ukiwa unamwagilia eneo la bustani lililopandwa mbogamboga.

Shamba linalotumia kilimo cha mirija, likiwa limetandaza mabomba hayo ambayo humwagilia kwa kutumia matone, ili kuokoa kiwango cha maji kinachotumika katika umwagiliaji wa mazao hayo.

Kilimo cha kisasa cha umwagiliaji kwa kutumia mirija inayopitisha maji katikati ya matuta, kwenye shamba lililolimwa kwa marefu.

Mrija unaotumika kwa ajili ya umwagiliaji ukipita katikati ya mimea, ili uweze kumwagilia kwa matone kusaidia kuokoa kiwango cha maji.

Umwagiliaji wa mirija na matone unaosaidia kutumia kiwango kidogo sana cha maji hasa katika maeneo yenye ukame, kama maeneo ya jangwani .

Shamba lililoandaliwa, likiwa na mabomba marefu ambayo hutumika kwa ajili ya umwagiliaji wa matone. Hii husaidia kuokoa maji na hutumika kwenye maeneo yenye ardhi kavu sana.

Kilimo cha kutumia mirija ya matone, kinachotumika kwenye maeneo yenye ukavu wa hali ya juu, husaidia kuokoa kiwango cha maji kinachotumika kwenye umwagiliaji.

Mabomba yakiunganika na mirija, inayosambaza maji na kumwagilia matone katika shamba, ili kusaidia kutumia kiwango kidogo sana cha maji, katika maeneo yenye uhaba wa maji.

Umwagiliaji wa mrija, uliotandazwa katika shamba, unatumia matone, ili kuokoa kiwango cha maji kinachotumika, katika maeneo yenye ukavu.

Nyuma kubwa yenye tambarare yenye uoto wa asili iliyotokana na mvua za misimu iliyozungukwa na milima katika pakipita mto unaopita kwa kukata kona.

Bwawa kubwa lenye maji safi, yanayoakisi mwanga kutoka angani, likiwa limezungukwa na miti ya uoto wa asili pamoja na milima.

Mandhari yenye milima na mabonde, ikiwa na uoto wa asili ambao una miti, vichaka pamoja na majani yaliyoota kutokana na mvua.

Mandhari nzuri ya milima pamoja na tambarare iliyofunikwa na kijani chenye uoto wa asili wa nyasi, vichaka pamoja na miti itokanayo na mvua za misimu mbalimbali.

Mto ukiwa unapita kwa kukata kona katika nyika, ambayo ina uoto wa asili, uliotokana na mvua za misimu mbalimbali, kuleta kijani inayovutia kwa watalii.

Jua likiwa linazama mida ya jioni, katika milima mipana iliyopakana na tambarare yenye uoto wa asili na miti aina ya akashia, pamoja na vichaka mbalimbali.

Mandhari ya mbuga ya wanyama yenye uoto wa asili wa kijani pamoja na miti mifupi aina ya savana, ikiwa na wanyama kama Twiga huku nyuma ya mandhari hiyo kukiwa na jiji.

Mandhari nzuri ya savana ikiwa na majani pamoja na vichaka vya uoto wa asili pamoja na miti aina ya akasya ambayo ina viota vya ndege, vikiwa vinavyoning'inia katika majani yake.

Mandhari ya milima na tambarare, iliyofunikwa na uoto wa asili wenye kijani kizuri kitokanacho na mvua, za misimu mbalimbali.

Mandhari nzuri ya tambarare, ikiwa na majani ya uoto wa asili, huku nyuma kuna mlima mrefu, ina wanyama aina ya pundamilia pamoja na swala.

Mandhali nzuri ikiwa na mawe yaliyopangana juu ya mwamba, pakiwa na uoto wa manyasi wa asili utokanao na mvua za misimu mbalimbali.

Mandhari nzuri yenye tambalale ya nyasi zilizokauka kutokana na ukame pamoja na jua kali, huku mti wa mmoja wa akasia ukiwa bado wa kijani.

Eneo la tambarare likiwa limepakana milima wenye miamba, lina uoto wa asili wenye miti, majani pamoja na vichaka

Mandhari ya Savana yenye tambarale, iliyojaa uoto wa asili wa miti ya akashia vichaka pamoja na majani, ikiwa imepitiwa na Barabara ya vumbi katikati.

Madhari ya milima ikiwa na mawe makubwa yaliyo pangana katikati ya uwoto wa asili, wa miti utokanao na mvua za misimu mbalimbali.

Mandhari nzuri ikiwa na kibanda kando kando ya bwawa linaloakisi mwanga wa jua linalochomoza asubuhi, huku kando yake kukiwa na miti na uoto wa asili.

Mandhari nzuri ya kijani yenye tambarare na uoto wa asili, ikiwa imepakana na bwawa kubwa linaloakisi mwanga kutoka kwenye anga iliyoifunika.

Mandhari ya milima na mabonde, ikiwa na uoto wa asili na miti, iliyokuwa kutokana na mvua za misimu mbalimbali.

Mandhari nzuri yenye milima kwa nyuma, miamba inayoambatana na mabonde, miti pamoja na kijani chenye uoto wa asili utokanao na mvua.

Mandhari nzuri ya savana, ikiwa na tambarare yenye uoto wa asili, pamoja na miti ya akashia, ikiwa imepakana na mlima mdogo.

Mandhari nzuri yenye milima na tambarale, ikionyesha kilele cha mlima uliofunikwa na theluji, juu ya miamba iliyokuwa inamulikwa na mwanga wajua.

Ziwa kubwa likiakisi mwanga kutoka kwenye anga yenye mawingu yaliyotanda likiwa na visiwa vidogo vidogo, kando yake kuna uoto wa asili.

Bwawa kubwa likiwa linaakisi rangi ya anga ambayo ni ya bluu. Limezungukwa na uoto wa asili utokanao na mvua za misimu mbalimbali.

Mandhari nzuri yenye mlima wenye mawe yaliyofunikwa na theruji nyeupe pia ukiwa na uoto wa asili utokanao na mvua za misimu mbalimbali.

Mandhali nzuuri ambapo mto unagawanyika kwenda njia mbili, eneo hili hutumika kwa ajili ya kilimo, ili watu waweze kumwagilia mazao yao bila gharama ya maji.

Mto mkubwa na mrefu ukikatiza katika nyika, ambayo ina uoto wa asili utokanao na mvua za msimu mbalimbali, na kutengeneza miti mifupi pamoja na vichaka vya kichani.

Mandhari mazuri kutoka kwenye kilele cha mlima unaoangazia na kushuka kwenye tambarare, ambayo ina uoto mzuri wa asili utokanao na mvua za misimu mbalimbali.

Mnyama aina ya twiga akiwa amesimama kwenye mandhari nzuri ya mboga pembezoni mwa miti ya akasia, nyuma yake kukiwa kuna jiji kubwa.

Mandhari mazuri ya tambarare yenye uoto wa asili, utokanao na mvua mbalimbali, ukiwa na mto unaopita katikati ya eneo hilo.

Mandhari ya tambarare ya savana, ikiwa na mti wa akasia mmoja ambao twiga wanautumia kula, huku nyasi yaliyopo yakiwa yamekaushwa kwa ukame.

Mandhari mazuri ya tambarale yaliyo funikwa na Majani, Vichaka, pamoja na Miti mifupi ya uoto wa asili utokanao na mvua za mara kwa mara.

Mandhari mazuri ya tambalale yakiwa yamepakana na kilele cha mlima, chenye miamba iliyofunikwa na theluji, pamoja na mawingu.

Mandhari nzuri ya tambarare, ikiwa na mnyama aina ya swala, akipita katikati ya barabara itumikanayo na watalii, kwa ajili ya kutembelea eneo hili.

Mandhari mazuri yenye mlima mkubwa unaoshuka kwenye tambalale, ambayo inauoto wa asili itokanayo na mvua mbalimbali.

Mandhali mazuri yenye bwawa lenye maji safi linalo akisi mwanga kutoka kwenye anga, pia likiwa limezungukwa na mlima wenye uoto wa asili.

Mandhari yenye nyika ya savana, ambayo ina uoto wa majani ya asili, pamoja na vichaka vifupi; ikiwa na mto unaopita katikati kwa kukata kona.

Mandhari mazuri ya tambalale yakiwa na mto uliopita kwa kukata kona pembeni ya uoto wa asili wenye miti, vichaka, pamoja na majani.

Eneo kubwa lenye mandhari nzuri ya tambarare na uoto wa asili utokanao na mvua za misimu mbalimbali, zikiangaza mpaka kwenye anga ya mawingu ya chini na anga ya bluu.

Shamba zuri la chai likiwa limezungukwa na miti baadhi ya miti ni mifupi ikiwa imepita katikati ya shamba, na miti mingine iliyo nje ya shamba ni mirefu zaidi na mingi zaidi.

Mandhari nzuri ya savana, yenye udongo na miti mirefu iliyo simama, nyuma kukiwa na jua linalozama katika anga.

Mlima Kilimanjaro unaofahamika kama kilele cha Afrika, kwa kuwa ndiyo mlima mrefu zaidi katika hili bara. Umetazamwa na miti aina ya akashia, na umefunikwa na dheluji nyeupe.

Mlima mkubwa wenye uoto awa asili utokanao na mvua za misimu mbalimbali, ukiwa umesimama pembeni ya bonde tambarare lenye miti na ukavu.

Milima miwili mikubwa ikisimama mpaka kugusa mawingu na ikishuka katika mabonde yenye uoto wa asili ulioletwa na mvua mbalimbali.

Mandhari mazuri ya milima yenye uoto wa asili na mashamba ya chai katika mabonde, yaliyolimwa na kupaliliwa vizuri kwa ajili ya biashara.

Mandhari nzuri yenye milima mirefu na mabonde yaliyo tambarare, iliyofunikwa na kijani kizuri cha uoto wa asili, utokanao na mvua za sehemu mbalimbali.

Mto mrefu na mkubwa ukiwa umepita katika nyika, wakazi wa eneo hili hutumia chanzo hiki cha maji kwa ajili ya kilimo wakiwa na mashamba yao ukingoni.

Bwawa kubwa la umeme, linalokinga maji kwa kuta ngumu za zege, zinazoweza kubadili nishati ya mwendo, kuwa nishati ya umeme inayotumika katika jamii.

Bwawa kubwa la asili, likiwa limetanda katika tambarare ya uoto wa asili, ikiwa imezungukwa na milima na miti mirefu.

Mandhari mazuri ya kijani inayoonyesha milima na mabonde ikiwa na miti mirefu na mifupi, yenye uoto wa asili utokanao na mvua mbalimbali.

Bwawa kubwa lililo katikati ya milima, likiwa na maji yaliyo tulia na ndege aina ya flamingo wakiwa kwenye kingo za chanzo hicho cha maji wakiwa wanakunywa pamoja na kula.

Nyika kubwa la Sava yenye manyasi madogo madogo isiyo na miti mingi , ikiwa inatembelewa na tembo kadhaa.

Barabara ya zege, iliyo katikati ya milima mirefu na mabonde, ikikunja kona kuelekea kulia, ikishuka milima hiyo.

Milima miwili mikubwa yenye uoto wa asili utokanao na mvua ikiwa imesimama imara ukipakana na anga yenye mawingu yenye muonekano mzuri sana.

Mandhari ya tambarare, yenye uoto wa asili na miti michache na manyasi mengi, huku nyuma kukiwa na milima mikubwa.

Mandhari mazuri, yanayoonyesha bonde pamoja na milima, iliyofunikwa na uoto wa asili, utokanao na mvua za mara kwa mara.

Mandhari ya nyika kubwa tambarare, yenye asili ya kiwango kiasi cha jangwa ikiwa katika maeneo ya savana nyuma kukiwa na jiji kubwa likiwa linaonekana kwa mbali.

Wafugaji wa nyuki waliovaa nguo zinazowasaidia kujilinda kung'atwa na wadudu hao wakali, wakirina asali kutoka kwenye mzinga wa nyuki.

Mfugaji wa wanyama aina ya mbuzi akilisha mifugo yake majani ndani ya zizi analowafugia, lililojengwa kwa mabati pamoja na mbao.

Wakulima wafugaji wa nyuki, wakiwa wanalima asali, wakiwa wamevaa nguo za kujikinga na kung'atwa na nyuki.

Zizi la ng'ombe likiwa na wanyama hao wenye rangi nyeupe na nyeusi, limejengwa kwa mbao na kuezekwa kwa bati ili kuzuia mvua isje ikaadhiri mifugo hiyo.

Chumba kinachotumika kama banda la kuku, kikiwa na mifugo hiyo, inakula pamoja na kunywa maji toka kwenye vyombo mahususi, kwa ajili ya kulisha na kunywesha.

Mfugaji wa bata akiswaga ndege hao kutoka ndani kwenda nje ili waweze kupata chakula pamoja na maji pia waweze kuogelea.

Ufugaji wa ndege aina ya bata wakiwa katika banda lenye bwawa la maji, kuruhusu ndege hao waweze kuogelea kama sehemu ya maendeleo yao.

Mifugo aina ya kuku ikiwa katika eneo la wazi huku baadhi ya kuku hao wakiwa na rangi tofauti na wengine.

Wafugaji wawili wa kiume na wa kike wakiwa wamevaa makoti meupe, wapo katikati ya kuku wakilisha mifugo hiyo, iliyopo katika eneo la wazi.

Mfugaji wa kuku akiwa amesimama katikati ya mifugo yake, akibebelea mmoja upande wa kulia na mwingine upande wa kushoto akiwaonesha waliotembelea banda hili bora wa mifugo yake.

Mkulima akiwa kwenye banda lake la kufugia ndege aina ya bata, akiwalisha na kuwanywesha maji ndege hao wenye rangi nyeupe.

Ndege aina ya kanga, mwenge manyoya meusi na rangi nyeupe ya vidoti mwilini pamoja na usoni huwa afugwa kwa ajili ya nyama pamoja na biashara.

Mkulima wa kuku akiwa anawalisha kuku wake matunda aina ya matikiti, pia akiwa anakusanya mayai kwa ajili ya biashara pamoja na chakula.

Eneo la soko ambalo mazao mbalimbali yamepakiwa katika magunia ya plastiki, ili wateja waweze kuja kununua nafaka hizi kwa ajili ya chakula chao nyumbani.

Mfumo wa kisasa wa umwagiliaji, unaotumia mirija na kutoa maji kwa matone, unasaidia kuokoa kiwango cha maji na kutumika, kwenye ardhi kavu.

Eneo la soko likiwa na nafaka aina ya maharage katika vikapu, ndoo pamoja na visado, ili kumvutia mteja aweze anunue.

Nyumba ya kilimo ikiwa imepanda mimea mbalimbali katika mistari iliyonyooka kwenye hali ya udhibiti wa hewa, maji pamoja na unyevu.

Kilimo cha mbegu, kinachotumia umwagiliaji wa mirija udondoshao maji kwa matone kwenye shina, ili kuokoa kiwango cha maji kinachotumika katika kilimo hiki.

Paketi la mbegu yenye umbo la mstatili inayotumika kutunza mbegu kwa ajili ya kilimo cha mboga mboga, ina rangi za kijani na nembo inayoonyesha uzito wa gramu kumi.

Nyumba ya kilimo ikiwa na mazao mbalimbali yaliyopandwa kwa kudhiti kiwango cha hewa, unyevu, maji, pamoja na joto; ili kupata mmea ulio bora.

Duka la pembejeo za kilimo, zikiwa na mbegu zilizopakiwa kwenye mifuko ya plastiki, ambazo husaidia kulimia nyanya pamoja na mboga mbalimbali.

Shamba kubwa la mahindi ambalo, yamelimwa kwa mstari ikiwa lina mazao ambayo bado hayajakomaa ila yamepaliliwa vizuri.

Nyumba kubwa ya kilimo ikiwa tandaza kilimo cha mbegu katika mazingira yaliyo dhibitiwa kwa kiwango cha maji, unyevu, joto ilikupata zao lililobora.

Nyumba ya kilimo ikiwa na mirija ya mfumo wa kisasa wa umwagiliaji inayotumia matone, ili kuokoa kiwango cha maji katika ardhi iliyo kavu.

Duka la pembejeo likiwa na kabati linalohifadhi mifuko ambayo imebeba mbegu za mimea kama korienda, bamia pamoja na kabichi.

Nyumba ya kilimo ambayo paa lake lina duara, ikiwa na mazao mbalimbali yanayopandwa kwa kudhibitiwa kiwango cha hewa, maji, joto pamoja na mwanga ili kupata zao lililo bora.

Nyumba kubwa ya kilimo ambayo ina paa la duara. Inasaidia kuthibiti kiwango cha maji, hewa, joto pamoja na unyevu; ili kupata zao lenye ubora sahihi.

Kilimo cha mbegu, kikiwa na vyumba vidogovidogo, vilivyootesha mimea mbalimbali, katika mazingira yanayosaidia kuweza kupata matokeo mazuri.

Pakiti ya mbegu za mbogamboga aina ya spinachi, ikiwa ina muundo wa mstatili na rangi ya kijani, na picha ya mboga hiyo mbele.

Kabati ndani ya duka la pembejeo, likiwa lina mifuko iliyobeba mbegu za mazao mbalimbali, kama vile karoti, pilipili hoho, pamoja na kabichi.

Duka la nafaka mbalimbali, likiwa na mazao aina ya mahindi, mchele, mtama pamoja na viungo, vikiwa makabatini. Vitu hivi vimepangwa kwenye mifuko ya plastiki kwa uwiano wa rangi.

Shamba kubwa la matuta linalotumia kilimo cha umwagiliaji wa mirija na matone, ili kuokoa kiwango cha maji kinachotumika katika zoezi la umwagiliaji.

Shamba kubwa lililokatikati ya uoto wa asili wa miti, likiwa limelimwa kwa matuta marefu membamba yanayosaidia kukuza mboga.

Kilimo cha mirija ambacho kinatumia matone kwa ajili ya umwagiliaji, ili kuweza kuokoa kiwango cha maji kinachotumika shambani. Mara nyingi hutumika kwenye shamba, ambalo lipo kwenye udongo mkavu sana.

Nyumba kubwa ya kilimo, ikiwa na mazao mengi, yaliyopandwa kwa kudhibitiwa kiwango cha maji, hewa joto pamoja na mwanga, ili kupata zao lenye ubora.

Kilimo cha mirija ambacho humwagilia kwa matone ili kusaidia kutumia kiwango kidogo sana cha maji katika maeneo ambayo huwa yana ukavu wa hali ya juu, kama jangwani.

Shamba kubwa, lenye matuta marefu na kilimo cha umwagiliaji wa mirija ya matone, inayosaidia kutumia kiwango kidogo sana cha maji.

Nafaka mbalimbali aina ya maharage, mtama, mahindi, mchele zikiwa zimepakiwa kwenye magunia ya plastiki katika eneo la sokoni teyari kwaajili ya kuuzwa.

Kilimo cha mirija, kikiwa kimetandazwa katika matuta ambayo inasaidia kumwagilia kwa matone matone, ili kuokoa kiwango cha maji kinachotumika katika umwagiliaji.

Banda la mbao linalotumika kwa ajili ya kuwahifadhi wanyama wakufuga nyumbani kama mbwa, likiwa na mbwa wawili waliokuwa wamepumzika.

Mabanda matatu ya mbwa yenye mbwa watatu yaliyokuwa na vyuma ambavyo vinazuia mbwa hao wasije kung'ata watu.

Mbwa wanne wenye sura rafiki kwa mwanadamu, wakiwa na hamasa wakiwa wanasubiri shuhuli fulani au chakula kutoka kwa mfugaji wao.

Banda zuri la mbao linalotumika kwaajili ya ufugaji wa mbwa. Likiwa na dirisha dogo linaloruhusu hewa kupita. Pia, likiwa na uvungu kwa chini ili kuruhusu banda lisije likaharibika kwa unyevu wa ardhi.

Mbwa akiwa anakunywa maji katika banda lililojengwa kwa mbao, linalomstiri kutokana na athari za mvua, jua kali, upepo, pamoja na baridi.

Mnyamapori aina ya mamba, akiwa ukingoni mwa bwawa la maji, huku akizamisha nusu ya mwili wake na nusu ukiwa upo nje, ili kuota jua.

Ndegepori aina ya tai, akiwa amesimama juu ya tawi lililovunjika, huku akiangaza pembezoni, kuangalia mawindo.

Mnyama aina ya tembo, akiwa amemkumbatia mtoto wake kwa mkonge wake, kwenye ardhi yenye vumbi kandokando ya bwawa ambalo limeambatana, na manyasi yanayopanda kilimani.

Watalii wakipanda mnyama aina ya farasi, na kupita nae katikati ya pori lenye miti mirefu, kama sehemu ya burudani.

Mnyama aina ya twiga akiwa amesogea kwenye kibaraza na anatoa ulimi wake nje, tayari kwa ajili ya kulishwa chakula na watalii wanaotembelea eneo hilo.

Ndege aina ya mwewe mwenye kola nyeupe, akiwa ametua juu ya tawi akiangaza huku na kule ili kupata kitoweo.

Mnyama pori aina ya nyati, akiwa amesimama katikati ya bwawa fupi la maji, lililozungukwa na kijani chenye manyasi pembeni ya barabara ya vumbi.

Mandhari mazuri ya tambalale ya nusu jangwa, yakiwa na mlima kwa nyuma yanamnyama aina ya pundamilia ambae huishi katika hayo mazingira.

Mhudumu wa wanyamapori, akiwa anamhudumia tembo kwa kumpa maziwa, ili aweze kukua kama vile angekuwa analelewa na mama yake.

Wanyama aina ya tembo wakiwa wanapishana na gari la utalii kwenye barabara ya vumbi pakiwa na vyanzo vya maji pembezoni.

Watalii malimbali wenye asili ya ulaya na marekani, wakitazama tembo anavyocheza kwenye maji akirudi kwenye ardhi kujimwagia vumbi kama sehemu ya kusafisha ngozi.

Watalii mbalimbali wa kike kwa wa kiume, wakiwa wamesimama mbali, huku wakimtazama tembo ambae amesimama kwenye udongo, huku akila majani kutoka kwenye matawi.

Ndege mahiri kandokando ya bwawa aina ya mwewe, mmoja akiwa anaruka, mwingine akiwa bado yupo ardhini kwenye eneo lenye manyasi.

Twiga mrefu na mzuri akiwa anatembea mbugani maeneo ambayo watalii huenda kuwatembelea na kuwalisha aina hii ya wanyama mbuga hii inamiti mirefu na mifupi na mengine aina ya kasia

Mtunzaji wa wanyama aina ya tembo, akiwa anawapa tembo chakula pamoja na maji katika sehemu ya kuwatunza wanyama hao wakubwa.

Ndege mkubwa apatikanaye katika savana ya Afrika, akiwa anapambana na mnyama aina ya nyoka (cobra) ili kuweza kumuwinda na kumla kama kitoweo.

Wanyama aina ya twiga wakisogea barazani karibu na watalii kwa ajili ya kivutio, wakiwa eneo la porini lenye miti mirefu na uoto wa asili.

Mnyama mrefu na mpole aina ya twiga, akiwa nyikani amesogelea kibaraza, akiwa anaashiria kutaka kulishwa, kama desturi ambayo watalii wengi huifanya wakienda kuwatembelea twiga.

Ndege adimu aina ya "kori", anaeishi katika savana ya afrika, ana manyoya meupe pamoja na maziwa, mengine yakijitokeza nyuma ya kichwa chake yenye rangi nyeusi.